Watu wanatembea juu ya maji yaliofurika, mmoja akiwa mbele amevalia vesti nyeupe na kijana aliyevalia shati nyekundu iliyochorwa nambari saba. Mbele yao ni majengo mawili yaliyona milango ya kijani na kuta zenye rangi ya mchanganyiko. Mbuzi watatu wamesimama kando ya mjengo.

Boxi ambalo lipo na chanjo liko juu ya meza ya rangi ya manjano. Boxi hilo lina nembo ya INSTITUTE PASTEUR na maandishi yaliyo ya rangi ya kijani. Mbele yake dawa mbili za chanjo zimelazwa juu ya karatasi iliyo na maandishi.

Daktari wa kike aliyevaa koti nyeupe pamoja na mwanaume wamepiga magoti kwenye zulia yenye rangi za mchanganyiko kwenye sakafu la kahawia, kando yao ni kiti cha magurudumu na nyuma ni ukuta na madirisha makubwa.

Watu wawili, mkubwa kwa mdogo, wamesimama kando ya tank iliyo na maandishi, Roto. Huku wamevalia barakoa, mmoja ya rangi ya samawati na mwingine kwa rangi ya kijani. Mtu mkubwa huyo anamnawisha mtoto huyo kutumia sabuni iliyo kwenye chupa.

Wanaume wawili wamo katika chumba cha hospitali. Mmoja akiwa daktari na sare za samawati na mwingine amelala akiwa na shati lenye mikono mirefu na shuka ya madoadoa. Kando yao kuna mashine na kiti cha gurudumu.

Chupa ya dawa ina vidonge vya kijani kibichi, vidonge hivi viko mia moja kwa ujumla na vina kilo sitini na tano miligramu kwa ilivyo maelezo ya lebo, vidonge hivi vinasaidia kwa ukuzaji wa seli nyekundu za damu.

Wanawake wawili wamesimama kando ya mfereji wenye rangi ya samawati, ambapo mmoja anawafungulia mfereji huku mwingine akishikilia mtungi wenye rangi ya njano. Mazingira hayo yana mimea ya rangi ya kijani, na ardhi iliyo na mawe.

Chupa ya dawa iko juu ya meza ya mbao na kuna vifaa vya ofisini karibu nayo pamoja na bango la malipo kwa MPESA. Maelezo kwenye ilabu yanaonyesha kuwa ni dawa ya asilimia mia moja ambayo ni ya kutibu tatizo la tezi dume kuvimba.

Chumba cha hospitali cha upasuaji ambapo madaktari walio valia sare za samawati wamesimama kando ya machela huku wakitazama tarakilishi. Chumba hicho kina sakafu iliyopakwa rangi ya kijani kibichi.

Wanawake watatu waliovalia barakoa wako ndani ya hema lenye bango lililona maandishi na picha. Mwanamke mgonjwa aliyevaa shati nyeusi suruali yenye laini na miwani anadungwa sindano na mmoja wa wauguzi, huku mmoja akisimama nyuma yao akishuhudia.

Chumbani cha hospitali, daktari wa meno aliyevalia sare za samawati na glavu nyeupe anakagua meno ya mwanamke mgonjwa aliyelala kwenye machela. Daktari anamulika tochi ndani ya kinywa cha mwanamke huyu. Mgonjwa amevalia miwani nyekundu na kando yake ni kabati nyeupe.

Chumba cha hospitali ambapo mama ame mshikilia mtoto mdogo na kando yake muuguzi huyo ana mdunga mtoto sindano muuguzi amevaa sare za samawati na wot wamevaa barakoa zilizo kwa rangi ya samawati.

Mwanamke aliyevaa shati la samawati, kitambaa kwa kichwa na leso ya rangi nyingi, ameketi kando ya meza huku akidungwa sindano katika mkono wa kushoto na muuguzi aliyevaa sare za zambarau. Nyuma yake ukuta una rangi ya samawati na manjano, na juu ya meza kuna kalamu na kitabu.

Mwanaume aliyevaa miwani na barakoa ya samawati amesimama nyuma ya boksi kubwa lililofunguliwa huku akishikilia kwa mkono wa kulia chupa ya rangi ya kijani akiikagua. Kando yake ni boksi nyeupe lenye maandishi ya kiingereza, time and temperature .